Ukufunzi ya kiswahili unaendelea katika kitabu hiki. Mafunzo haya yanahusu matumizi sahihi ya maneno kama, hii ni na hivi ni.

Kitabu hiki kinamaandishi yalio andikwa nyota ya kiswahili kimechorwa picha ya farasi ilio bebe mwanamke na kijana. Kitabu hiki chaonekana kua chema cha kiswahili.

Mwanamichezo mlemavu kutokaa kenya akiwa anakaa kwenye boti maalum anajiandaa kwa mazowezi ya majini akiwa amevalia fulana nyekundu yenye maandishi Kenya na kofia.

Mwanariadha wa makasia kutoka Kenya akionyesha tabasamu pana la ushindi. Amesimama akishika bango lililoonyesha ushindi. Amevalia vazi la mchezo lenye rangi ya pendera ya Kenya.

Kuna mpiga mbizi ndani ya maji anaonekana kwangalia kitu fulani. Ameva kitu nyeupe kwenye kichwa chake anaonekana kua amejishilia kwenye chuma ilio kando yake.

Jengo la ghorofa tatu lenye kuta za mawe linasimama imara. Milango yake ya mbele imepakwarangi nyekundu. Nazi zenye kizuzu cha chuma zimeangalia ghorofa hizi.

Meza ndefu imepangiliwa kompyuta kadhaa. Kila kompyuta ina skrini yake, kibodi na kipanya. Viti vyeupe vya plastiki vimepangwa mbele ya kila kompyuta.

Mtu mwenye ulemavu, amekaa kwenye kiti cha magurudumu, akionyesha utegemezi kwenye kifaa hicho, kwa ajili ya usafiri. Mkono yake, imeshika gurudumu.

Katika uwanja wa michezo, wachezaji wa soka, ya walemavu, wanafanya mazoezi ya timu. Mchezaji mmoja amesimama akitumia magongo mawili, huku akitazama ka kocha wao.

Mwanaume mmoja amekaa kwenye benchi la mazoezi akionyesha mkono wake ametulia na kutazama kamera huku akiwa amekalia fulana nyeupe na suruali nyeusi.

Chumba cha mkutano kinaonyesha utayarishaji wa kushirikiana mawazo. Ubao mweupe umejaa maandshi yanayoashiria mpango wa kazi na mjuhudu wa timu.

Jengo lenye urembo wa kipekee limejengwa kwa matofali ya rangi ya udongo, na limefunikwa kwa paa la vigae. Dirisha kadhaa yamepangwa kwa uso.

Droo za kuhifadhia faili na vitabu, zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha mazingira ya shule au ofisi. Kila sehemu ina namba yake.

Timu ya Kenya inaonekana katika vazi rasmi. Wanaraidha wanavaa mavazi mekundu, baadhi wakiwa wameshikilia bendera ndogo za Kenya. Baadhi yao wako kwenye kibiti

Rafu ya vitabu imepangwa nadhifu ,vitabu vimekusanywa pamoja vikionyesha matayarisho ya masomo au uzambazaji wa nakala shuleni.

Timu ya riadha ya Kenya wakiwa wamevalia sera ya rangi nyekundu kijani kibichi na nyeusi wamesimama kwa fahari wakishirikiana mfano wa kundi kubwa.

Kiwanja cha michezo kilichotelekezwa kwa bembea mbili ya chuma zenye rangi nyekundu na nyeupe zikisubiri watoto wa kucheza. Nyuma ya bembea hizo kuna rundo la matairi ya magari yaliyopangwa kwa namna ya kuvutia.

Wanariadha wawili wanapumzika uwanjani baada ya kumaliza mashindano. Mmoja wao aliyevaa jezi ya machungwa amechuchuma akimsaidia mwenzake.

Vyombo vya kupikia vinavyotumia gesi vimepakiwa pamoja. Moja ni ya rangi ya chungwa na jingine ni la rangi ya kijivu. Chupa za kuzima moto imening'inia ukutani.

Kitabu hiki kimewekwa juu ya dawati la mbao. Jalada lake lina picha za watoto, kuonyesha mada mbali mbali kama afya, usalama na adabu.

Darasa la shule lina madawati ya mbao yaliopangiliwa vizuri huku kila dawati likiwa na sehemu ya kuwekea vitabu. Ukuta kuna bango la elimu lenye picha la mkono.

Jadala la kitabu la darasa nne linaonyesha watoto wawili wakiruka kamba fulani. Wawili wakishikilia kamba na mmoja akiruka katikati.

Jumla ya siku saba za juma zinaorodheshwa, kila mmoja ikiwa kibandiko cha ishara maalum. Kuanzia Jumapili hadi Jumamosi. Kila siku ina rangi na picha yake.

Uwanja wa mchezo unatoa vumbi sana kwa watoto kucheza. Uwanja huo una vifaa mbalimbali vya mchezo, ikiwemo bembea na msitu mingi.

Sehemu ya michezo ya watoto ina vifaa vya rangi ikiwemo rula na slide , vyote vikiwa vimezungukwa na miti na majani, barabara ya kutembea

Katika ubao wa matangazo darasani kazi nzuri za wanafunzi zimepambikwa zinaonyesha juhudi na maendeleo. Juu ya ubao kuna alama kubwa ya uso wa furaha.

Ushirikiano wa hali ya juu unaonekana katika mashindano haya ya riadha. Mwanaume na mwanamke wanakimbia pamoja , wameunganishwa na kitamba fupi.

Madawati haya mawili yamepangwa karibu na ukuta yanaonyesha dalili ya kuchakaa. Meza za chini zina sehemu iliyochangia. Ikionyesha miaka mingi ya matumizi.

Wanawake wawili waonekana wanakimbia. Moja anaonekana amefurahia, mwingine amevaa miwani. Kando yao, kuna watu walio kalia viti.

Majadala kadhaa yamewekwa kwenye rafu za mbao zilizo gawika katika sehemu ndogondogo kila sehemu imeundwa muhususi kwa ajili ya kuweka hiali au majadala.

Darasa lenye utulivu. Limepangwa kwa umakini. Ikiwa na madawati ya mbao na chuma, yaliyopangwa kwa safu. Mwangaza wa jua unaingia kuto dirisha.

Wanariadha wenye ulemavu wanashiriki katika shughuli za maji mwanariadha mmoja ameketi kwenye kifaa maalum kinachoelea majini akiwa na kitambaa chenye nembo ya Kenya.

Katika chumba cha kompyuta. Kuna kabati lenye uhafadhi lenye magurudumu. Ambalo limepangwa kando ya ukuta. Kabati hili lina milango miwili ya rangi nyeusi.

Ni hadhara imewekwa kwenye mistari na kile kiti kimefunikwa kwa kitambaa cheupe sakafu imetengenezwa kwa vigeo vya rangi ya kahawia ,kuta zimepakwa rangi ya manjano na sanduku jekundu la kuzima moto.

Ubao mweupe umeandikwa kwa mkono. Ukiwa na mipango ya afya. Mkutano huu unaonekana unahusu mashindano ya kuogelea.

Mashindano ya riadhaa yamefika kilele na wanariadha wawili wa kenya , wameibuka washindi mmoja amevaa kibaa machoni.

Hati la somo ya darasa la pili yenye muundo na noti zake zilizorahisishwa inatufikia. Jarada la hati hiyo linaonyesha picha mbili za vitu kama nanasi.

Katika chumba hiki kompyuta mbili zimewekwa juu ya meza nyeupe tayari kwa matumizi kila kompyuta ina siringi nyeupe, kidondi na panya.

Vijana wawili wanacheza soka. Wakiwa wamevalia sare za michezo. Mmoja amevaa sare ya rangi ya kijani na mwingine anavaa sare ya rangi ya nyekundu. Wote wanatumia fimbo na chuma kama fimbo za kuenda.

Karatasi ina maandishi, chini yake kuna picha. Hizi picha ni sita. Picha hizi zaonekana kuwa na watoto, wauguzi na nyumba.

Katika ukumbi wa mazoezi mwanamke anavaa mavazi ya michezo mekundu na suruali nyeusi , akikaa kwenye benchi la kufanyia mazoezi.